Jengo lenye ghorofa zaidi ya moja, lenye tangazo linaloelezea kwamba ndani linapatikana duka la pembejeo za kilimo pamoja na madawa ya mifugo, hivyo wakulima waweze kuingia na kujipatia kwa bei iliyopangwa.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali za kilimo kama vile mbegu, ambazo zimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti, zenye maelekezo ya namna bora ya kuzisia ili kupata mazao mengi kwa ajili ya biashara.

Bidhaa mbalimbali za kilimo pamoja na dawa za mifugo zinauzwa dukani, zimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti huku maandishi yakiwlezea namna ya kutumia na siku ambayo zitaisha muda wake.

Duka linalouza pembejeo mbalimbali za kilimo. Wauzaji na wanunuzi wamevalia barakoa zinazowasaidia kuwakinga na magonjwa mbalimbali yanayoweza kuletwa na harufu kali ya madawa.

Duka linalouza pembejeo za kilimo ikiwa ni pamoja na mbegu za mimea tofautitofauti kama vile mboga za majani, pamoja na mbolea inayotumika kustawisha na baadae kupatikana mazao mengi na ya kutosha.

Duka kubwa linalouza pembejeo mbalimbali za kilimo, wauzaji wawili wameketi na mteja wakimpa maelekezo ya kutosha kutokana na bidhaa anayoihitaji, ili anapoenda apate mazao mengi kwa ajili ya biashara.

Bidhaa mbalimbali za kilimo, pamoja na dawa za mifugo zinauzwa dukani. Zimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti vyenye maandishi yanayomuelekeza mnunuaji namna bora ya matumizi, ili kupata matokeo yaliyo sahihi.

Kifungashio kilichotengenezwa kwa plastiki chenye maandishi, yanayoonyesha ndani ipo dawa kwa ajili ya kuku wanaofugwa nyumbani ikiwa ni pamoja na wale wa kisasa kuwasaidia kupata afya bora na ukubwa unaohitajika sokoni.

Duka linalouza mbolea inayotumiwa na wakulima ili kuhakikisha mimea inakua na kustawi vizuri ilibaadae yaweze kupatikana mazao mengi yanayopelekwa sokoni kwa ajili ya biashara.

Bidhaa za kilimo pamoja na dawa za mifugo zinauzwa dukani kiwa zimewekwa kwenye vifungashio tofauti tofauti vyenye maandishi yanayompa mtumiaji maelekezo ya kutosha ili apate matokeo yaliyosahihi.

Mbolea maalumu inayotumiwa na wakulima kwaajili ya kustawisha mazao inauzwa kwenye duka la pembejeo za kilimo kuhakikisha kila anayeitaka anaipata kwa wakati

Bidhaa mbalimbali za kilimo na dawa za mifugo zinauzwa dukani, zikiwa zimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti vyenye maelekezo ya namna ya kutumia siku zinazoisha muda wake pia.

Kifungashio aina ya boksi ambacho kimepambwa kwa rangi zake za njano na nyekundu, huku maandishi yakielezea ndani ipo dawa inayotumika kwa ajili ya wanyama kama vile ng’ombe kuweza kuondolea wadudu wa kwenye ngozi kama vile kupe.

Mwanamke anaechapa kazi kwa bidii yupo katikati ya shamba alilolima zao la biashara aina ya viazi mviringo, anaendelea kuvichimba toka kwenye ardhi kwa kutumia mikono yake na baadaye kuvipeleka sokoni.

Shamba kubwa lililolimwa zao la biashara aina ya vitunguu maji, tayari vimekomaa na vinavunwa kuelekea sokoni kuuzwa kwa wateja wa majumbani na wale wanaopeleka kuuza mitaa tofauti tofauti.

Zao la biashara aina ya nyanya zimelimwa nyingi shambani na sasa mkulima anapita na kuchuma zile ambazo tayari zimeiva ili kuwauzia wateja wa rejareja wanaokuja kununua hasa wanaokwenda kuzitembeza mitaani.

Mapapai yamepandwa kwenye shamba kubwa yakiwa ni yale ya mbegu fupi, huku moja tayari limetoa matunda yake na mkulima anayakagua kama yamekomaa ili ayavune na kuyapeleka sokoni kwa ajli ya biashara.

Zao la biashara aina ya kahawa tayari zimevunwa toka shambani wakulima wanaendela kuzichambua na kuondoa yale makapi ili kuziingiza kiwandani kuchakatwa na baade ipatikane bidhaa ambayo itauziwa hadi wafanyabiashara wa mataifa mbalimbali.

Moja ya zao la biashara, aina ya mahindi, yanavunwa shambani, na sasa wakulima wanakata miti yake na kuyamenya toka kwenye majani kuhakikisha wanaharakisha zoezi hili kabla mvua hazijaanza kunyesha na kuyaozesha yale yaliopo chini.

Wakulima wa zao la biashara aina ya kahawa wakiendelea kuzichuma, kujaza kwenye ndoo na baadae kuzisomba kuzikusanya sehemu moja, ili baadae kuendelea kuzichambua zilizobora zaidi kwa ajili ya kuzipeleka kiwandani.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo tayari vimevunwa shambani na kupakiwa kwenye magunia makubwa yaliyoshonwa, wakielekea sokoni tayari kuwauzia wateja wa jumla ambao husambaza mitaa mbalimbali hasa kwa wapikaji wa chakula aina ya chipsi.

Wakulima wa zao la biashara aina ya viazi mviringo wakiendelea kuvichimba na kuvijaza kwenye ndoo ili baadae kupeleka sokoni na kuwauzia wateja mbalimbali wakiwemo wanaokwenda kuvitumia nyumbani, kwenye migahawa na hata hotelini.

Miti mingi ya zao la biashara aina ya kahawa imepandwa shambani, huku mwanaume mkulima akipita na kuchuma zile chache ambazo tayari zimeiva, ili kwenda kuzichakata yeye peke yake na kupata bidhaa atakayoitumia nyumbani kwake.

Zao la biashara aina ya viazi ulaya tayari vimechimbwa kutoka kwenye ardhi, wakulima wakijianda kuvibeba kuvipakia kwenye gari ili kupeleka sokoni kuwauzia wauzaji wa rejareja hasa wale wanapika chipsi mtaani.

Mwanaume mkulima akiwa shambani kwake akiyafurahia mavuno yake katika msimu huu, ambayo ni matikiti maji yaliyotoka makubwa ya muonekano mzuri, akiyaandaa kuyapeleka sokoni.

Zao la biashara aina ya parachichi limevunwa tayari shambani sasa zinasafirishwa kuelekea viwandani kuchakatwa na baadae zipatikane bidhaa tofautitofauti, kama vile mafuta kwa ajili ya nywele.

Zao la biashara aina ya nyanya zimepandwa shambani, zikiwa kwenye hatua ya mwanzo kabisa kabla hazijafungwa kwenye miti yake, zikielekea majira ya kuchanua maua na badae kutoa matunda.

Wanawake wawili wakulima wa zao la biashara aina ya kahawa wapo shambani, wakiendelea kuzichuma na baadae kwenda kuzichambua kwa umakini ili kuzipata zile zilizobora na kuzipeleka kiwandani.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji, vikiwa havijazaa vizuri na muonekano ambao hauvutii, kutokana na ardhi isiyokuwa na rutuba ya kutosha pamoja na kukosekana kwa mfumo wa umwagiliaji wa kisasa.

Zao la biashara aina ya nyanya tayari zimevunwa toka shambani. Mkulima amezishikilia chache mikononi mwake, huku akitabasamu akiufurahia msimu huu wa mavuno.

Wakulima wa zao la biashara la mahindi wakiwa shambani, wanaendelea kuyameng'enya na kuyakusanya ili baadae wanenda kuyaanika yaenelee kukauka, yaweze kufikia hatua ya kuingizwa kiwandani ili ipatikane bidhaa kama vile unga wa ugali.

Shamba kubwa limelimwa zao la biashara aina ya kahawa, mwanaume mkulima ameshikilia mti mmoja akiendelea kuchuma, ili baadae kuzipeleka kuzichakata na kupatikana bidhaa itakayouzwa mpaka masoko ya kimataifa.

Mtaalamu wa kilimo amemtembelea mkulima shambani kwake ambaye amepanda nyanya zilizo katika wakati wa kutoa matunda ili kumpatia elimu ya kutosha na baadae apate mazao mengi ya biashara.

Mboga za majani aina ya figiri zimelimwa kwenye shamba kubwa, zikiwa kwenye hatua zake za mwanzoni huku mkulima akiendelea kuzipalilia kuhakikisha majani hayazisongi ili apate mavuno mengi ya biashara.

Zao la biashara aina ya mihogo, ambayo kwa wingi huwa inatumika kipindi cha mfungo cha waislam, tayari imevunwa imepakiwa kwenye mifuko, ili kusafirishwa na kupelekwa sokoni.

Zao la biashara aina ya mapapai yakiwa yamepandwa kwenye shamba kubwa yakikaribiwa kuvunwa huku machache yameanza kuiva huku mkulima akiwa ameyachuma kwa ajili ya matumizi yake ya nyumbani

Zao la biashara aina ya papai zimepandwa nyingi shambani kutokana na udongo wenye rutuba na umwagiliaji kwa mfumo wa kisasa. Yametoa matunda makubwa na mazuri kwa ajili ya kukaribia msimu wake wa kuiva, kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Zao la biashara aina ya nyanya, tayari wakulima wamevuna na kuzipakia kwenye maboksi, huku wakiwasubiria wateja wanaonunua jumla mashambani, kufika na kuzipakia ili waelekee sehemu ambazo wanafanyia biashara.

Zao la biashara aina ya mahindi yamevunwa toka shambani wakulima wameyajaza kwenye viroba vingi na gari imefika ili kupakia na kuanza safari ya kuelekea sokoni.

Wakulima wa zao la biashara aia ya viazi mviringo, tayari wamevichimba na kuvikusanya sehemu moja, huku mwanamke ameshika baadhi akifurahia msimu huu wa mavuno ambao unawapatia faida.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo vinavuma toka shambani wakulima wamevijaza kwenye mifuko mikubwa na kuvishona kuelekea sokoni kuwauzia wateja hasa wale wanaopika chakula aina ya chipsi kwenye mitaa mbalimbali.

Wakulima wa zao la biashara aina ya viazi mviringo, wakiendelea kuvichimba na kuvitoa kwenye ardhi, ili kuvisafisha na kuanza safari ya kuvipeleka sokoni, kuwauzia hasa wajasiliamali wadogowadogo, wanaopika chakula aina ya chipsi mitaani.

Wakulima wa zao la biashara baada ya kuzivuna toka shambani. Sasa wanazichambua kwa umakini ili kutoa yale ambayo ni makapi na baadae kuzipeleka kiwandani zichakatwe, zisindikwe ili ipatikane bidhaa ambayo inaweza kuuzwa mapaka masoko ya kimataifa.

Nyanya nyingi zimepandwa shambani huku zikiwa kwenye majira yake ya kuchanua mauwa na kutoa matunda zikiendelea kufungwa kwenye miti, kumwagiliwa, kupaliliwa ili baadae yapatikane mazao mengi ya biashara.

Zao la biashara aina ya nyanya, tayari zimevunwa toka shambani na kupakiwa kwenye maboksi maalumu ili kuanza safari ya kuelekea sokoni na kuwauzia wateja hasa wale wanaonunua jumla na kupeleka viwandani.

Zao la biashara aina ya papai tayari zimetoa matunda makubwa na mengi yakiashiria udongo wenye rutuba yakutosha na umwagiliaji kwa kutumia mfumo wa kisasa huku mkulima akisubiria zikomae na hatimae kuvuna.

Mwanaume mkulima wa zao la biashara aina ya kabichi akiwa ameziegemea, baada ya kuzivuna toka shambani amezikusanya kando ya barabara akisubiria usafiri na kuzisafirisha na kuelekea sokoni sokoni.

Zao la biashara aina ya mahindi tayari yanavunwa na wakulima yakiwa mabichi, ili kuyasafirisha na kuwauzia wajasiriamali wadogo wadogo, hasa wale wanao yachoma na kuyaweka kando ya barabara.

Mkulima amepanda mimea ya aina mbalimbali kwenye bustani yake, huku tayari amechuma vilivyo komaa ili kutumia kwa matumizi yake ya nyumbani kama vile, pilipili hoho, karoti na nanasi.

Mwanamke mkulima yuko shambani akiendelea kunyanyua nyanya zilizoko chini na kuzifunga kwenye miti yake ili hatimaye ziendelee kuzaa vizuri na kupata mazao mengi ya biashara.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji vikiwa vimemea na kustawi vizuri. Wakulima wanavuna na kuvikusanya sehemu moja ili kuviweka kwenye magunia, kushona; kuvipeleka sokoni na kuwauzia wateja hasa wajasiriamali wadogowadogo wanaokwenda kuvipanga vibandani kwenye mitaa yao.

Zao la biashara aina ya mahindi yamepandwa kwenye shamba kubwa, huku ardhini yamepandwa matikiti maji yakisubiria wakati wake kuvunwa.

Wanaume wawili wakulima wa zao la biashara aina ya kahawa, wakizichuma toka juu ya miti yake katika chombo ambacho wanaenda kuzichakata kwa ajili ya matumizi yao ya nyumbani.

Zao la biashara aina ya kagawa wakulima wakiendelea kuzichambua, tayari kuzipakia kwenye vifaa maalumu ili kwenda kuzichakata kiwandani na baadae ipatikane bidhaa moja nzuri na yenye ubora wa hali ya juu.

Zao la biashara aina ya nanasi tayari zimekomaa na zinavunwa toka shambani. Wakulima wakizibeba na kupakia kwenye gari ili safari ya kuelekea sokoni kuanza, na kuuziwa wateja mbalimbali, ikiwa ni pamoja na wale wa jumla na rejareja.

Zao la biashara aina ya karoti tayari zimevunwa toka shambani, wakulima wamezisafisha vizuri, kuziandaa kwa ajili ya safari ya kuelekea sokoni ili wateja waweze kuzinunua hasa wale wanaokwenda kutembeza mtaani.

Zao la biashara aina ya kahawa tayari zimevunwa shambani na sasa wakulima wameketi chini wakizichambua ili wapate zilizo bora zaidi kuzipeleka kiwandani kuchakatwa ili baadae ipatikane bidhaa itakayouzwa kwa watu tofauti tofauti hasa wafanyabiashara wakubwa.

Zao la biashara aina ya viazi ulaya tayari wakulima wamevichimba na kuvijaza sehemu moja, ili baadaye kupakia kwenye mifuko na kuishona, kuanza safari ya kuelekea sokoni, kuwauzia wateja wa jumla wa rejareja, hasa wale wanaopika chakula mtaani aina ya chipsi.

Mtaalamu wa kilimo akiwa amemtembelea mkulima shambani kwake wamesimama kando ya mti wa maembe ambao haujazaa kwa wingi, akimuelezea na kumfafanulia kwa kina ili aweze kuendelea kufanya shughuli hii na kupata mavuno mengi.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo, tayari vimevunwa na sasa wakulima wanajiandaa kuvijaza kwenye magunia na kuvishona, ili kuanza safari ya kuvipeleka kuuza kwa wateja mbalimbali hasa wa viwandani.

Zao la biashara aina ya parachichi, tayari zimevunwa toka shambani tayari zimewekwa kwenye ma boksi yake, ili kusafirishwa kwenda kwa walaji tofautitofauti, wakiwa ni wale wa nyumbani, kwenye migahawa na hata hotelini.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo vikivunwa shambani vikiwa vichache kuashiria ukosefu wa mbolea na udongo wenye rutuba ya kutosha pamoja na kutokutumika umwagiliaji wa kisasa.

Zaola biashara aiana ya nyanya zimelimwa shambani zikiwa zimetoa matunda madogomadogo na machache yakiashiria udongo usiokua na rutuba ya kutosha pamoja na umwagiliaji usiotumia mfumo wa kisasa.

Zao la biashara aina ya ndizi zikiwa zimestawi na muonekano mkubwa, mkulima akizisubiria zikomae ili azivune na kupeleka sokoni kwa ajili ya wateja mbalimbali hasa wa majumbani na na wale wanoenda kutembeza mitaani.

Zao la biashara aina ya pilipili hoho zilizostawi vizuri tayari zimevunwa shambani, mkulima akiendelea kuzipakia kwenye mifuko na baadae kuishona, ili kuipeleka sokoni na kuwauzia wateja, hasa wa rejareja wanaozichukua na kwenda kutembeza mitaani kwao.

Zao la biashara aina ya maembe tayari yamekomaa na wakulima wameyachuma na kuyapakia kwenye vikapu ili kwenda kuwauzia wauzaji wa rejareja hasa wanaoenda kuyatembeza mitaani na kujipatia faida.

Zao la biashara aina ya nanasi, tayari zimekomaa, na sasa wakulima wanavuna kupanga kwenye maboksi na kupeleka sokoni, kuwauzia wateja wanaozitumia nyumbani na wale wa viwandani.

Miti mingi ya zao la biashara aina ya papai limepandwa shambani, huku mazao yakiwa duni na machache kutokana na upungufu mkubwa wa mvua na umwagiliaji, ikiwa ni pamoja na mbolea isiyotoka kiwandani.

Mkulima amepanda migomba kwenye bustani yake ndogo ya nyumbani na tayari mmoja umezaa ndizi huku ikiendelea kustwahi na anaisubiria ikomae aweze kuichuma kwa ajili ya matumizi ya familia yake.

Wakulima wa zao la biashara aina ya nyanya, tayari wamezivuna na kuzipanga kwenye maboksi ili kuanza safari ya kuzipeleka sokoni kuwauzia wateja hasa wale wa jumla wanaozipeleka viwandani.

Wakulima wa zao la biashara aina ya viazi mviringo, wakiendelea kuvichimba toka kwenye udongo ili baadae kuvifungasha kwenye mifuko mikubwa na kuishona kuelekea sokoni ili kuwauzia wateja wa jumla na rejareja.

Wakulima wamepanda mimea mbalimbali kwenye vitalu tofautitofauti wakiendelea kupalilia na kumwagilia maji, ili badae miche iweze kukuwa na kupandwa kwenye mashamba makubwa.

Mwanaume mkulima wa zao la biashara aina ya matikiti maji, akifurahia majira ya mavuno baada ya kupata mazao mengi, na sasa anayakusanya na kuyapeleka sokoni ili kuweza kuwauzia wateja mbalimbali; ikiwa wajisiriamali wadogo wanaokwenda na kuyakatakata, kuuza vibandani mwao.

Wakulima wa zao la biashara aina ya karoti tayari wamezichimba, wamezisafisha na sasa wamezipaki kwenye vikapu maalumu ili kuanza safari ya kuelekea sokoni kuwauzia wateja wa majumbani, wa mahotelini na hata wale wanaopeleka viwandani.

Wakulima wakiwa shambani, huku wamekitengeneza kitalu na kukiwekea matuta madogomadogo, na sasa wanasia mbegu mbalimbali, ili baadae kupata miche yenye ubora wa hali ya juu, na kuwauzia wakulima ambao wanaenda kupanda kwenye mashamba yao makubwa, ili kupata mazao mengi ya biashara.

Shamba kubwa lililolimwa maembe tayari yamekomaa na sasa wakulima wanayachuma wakiweka kwenye vikapu maalumu vya plastiki ili baadae kuyapeleka sokoni na kuwauzia wateja mbalimbali kama vile wanaotengeneza juisi za kuuza.

Wakulima wakiwa shambani kukata miti ya mahindi ambayo yako tayari kuvunwa, kuyamenya, na baadaye kuyahamisha kuendelea kuyaanika ili yakauke vizuri, kuyapeleka kiwandani, na kupata bidhaa tofautitofauti, kama vile ya kupikia makande, au unga wa ugali.

Wakulima wakiendelea na shughuli ya uvunaji wa parachichi ambazo tayari wamezipaki kwenye vikapu vya plastiki, ilikuanza safari ya kuelekea sokoni na kuwauzia wateja wale wajumla na warejareja wanaoenda kuzitembeza kwenye mitaa yao.

Wakulima wa zao la mihogo tayari wameivuna kwa wingi toka shambani wamepakia kwenye viroba na sasa safari ya kuelekea sokoni inaanza, ili kuwauzia wateja hasa wajasiriamali wadogo wadogo wanao kwenda kuichemsha na kupika mitaani.

Vitalu vingi vimepandwa, huku vikiendelea kumwagiliwa maji ya kutosha, ili baadae miche yake waweze kuuziwa wakulima mbalimbali watakaopanda kwenye bustani za nyumbani, na hata mashamba makubwa ya kilimo cha biashara.

Wakulima wa zao la biashara aina ya viazi vitamu tayari wamevichimba toka shambani na sasa wanavipakia kwenye vyombo ili kuanza safari ya kuvipeleka sokoni na kuwauzia wateja mbalimbali.

Baada ya msimu wa mavuno kupita, shamba limejaa nyasi nyingi na sasa moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo, ikipita na kuzikata, ili baadaye mashine nyingine aina ya trekta ije kulima, kusawazisha shamba, kwa ajili ya wakulima kupanda

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa, ikiwa kwenye shamba ambalo tayari limelimwa, ili kuendelea kusawazisha na kupiga matuta kwa ajili ya wakulima kuja kupanda.

Moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa kwa ajili ya kukatia nyasi mashambani, ikiendelea na kazi hii ili baadae trekta ije kulima na kusawazisha, wakulima wapande mbegu kwenye vitalu, wapate miche, na baadae kuhamishia kwenye mashamba ya biashara.

Mimea mbalimbali imepandwa kwenye moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa kinachotumia maji peke yake bila udongo, tayari miche imemea inasitawi vizuri kuelekea wakati wa mavuno.

Moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo inayoitwa trekta, ipo katikati ya shamba kubwa likiendealea kulima, na baadae kusawazisha ili wakulima waweze kuweka vitalu, kusia mbegu na baadae kupata miche watakayoipanda na kupata mazao mengi ya biashara.

Mashine maalumu inayotumika kwenye kilimo cha kisasa, ikiendelea na shughuli ya kusawazisha kitalu ambacho kitapandwa na kusiwa mbegu zitakazokua na kutoa miche ambayo itahamishiwa kwenye mashamba makubwa, kuendelea kumea na kustawi.

Moja ya mashine za kisasa inayotumika kwenye kilimo, ikiendelea kuchimba matuta makubwa, ili baadae wakulima kuweza kupanda mbegu za miche mbalimbali, ili kuweza kupata mavuno mengi ya biashara.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa, ikiwa shambani kuendelea kusawazisha udongo na kufukia mashimo baada ya kulimwa na mashine aina ya trekta, kuwaweza wakulima kusia mbegu ,kupanda miche yake, na baadae kupata mazao mengi ya biashara.

Baada ya msimu wa mavuno sasa shamba limejaa majani mengi na magugu. Mashine inayotumika kwa ajili ya kilimo ipo tayari kuendelea kuzikata nyasi zote ili shamba liwe tayari kwa ajili ya kulimwa.

Mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo mboga za majani aina ya chainizi, zikiwa zimepandwa ndani yake zikiwa zimemea na kustawi vizuri, zikiwa zinasubira mda wake wakukomaa na kuweza kuvunwa.

Moja ya mashine inayotumika kwenye shughuli za kilimo, ikiwa ni pamoja na kukata nyasi, tayari ipo shambani kuendelea kukata na kuondoa magugu yote yaliyobakia baada ya mavuno ili baadaye kuweza kulima na kuandaa wakulima kupanda mbegu na kupata mazao ya kutosha.

Baada ya msimu wa mavuno kupita shamba limejaa majani mengi pamoja na magugu, moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo ikiendelea kuyakata kuhakikisha kunakua na usafi unao hitajika ili trekta ije kulima na kuwaruhusu wakulima kupanda mbegu.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo ikiendelea kusawazisha udongo ambao teyari umelimwa ili mkulima aweze kutengeneza kitalu cha kuotesha mbegu ili kupata miche ya kuhamishia kwenye shamba kubwa.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa aina ya trekta ipo katikati ya shamba kubwa ikiendelea na shughuli ya kulima ili kuandaa wakulima waje wapande mbegu na baadae kupata mavuno mengi ya kutosha kuingiza sokoni.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo aina ya trekta, ipo kwenye shamba lililojaa majani mengi, ikiendelea kulima na baadae kusawazisha, kuwapa wakulima nafasi ya kusia mbegu, na baadae kupata miche kwa ajili ya mazao yao ya biashara.

Baada ya majira mavuno kupita shamba limejaa majani mengi na tayari moja ya mashine inayotumika kukata, imefikia ikiendelea na zoezi zima ila baadae kuondoa magugu yote na shughuli ya kulima kuanza.

Shamba kubwa lililojaa majani baada ya msimu wa kuvuna kupita, moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo tayari imefika kuyakata, kuondoa magugu yote ili baadae liwe tayari kulimwa.

Baada ya msimu wa mavuno kupita shamba limejaa majani mengi na magugu, na mashine inayotumika kwa ajili ya kilimo ikiendelea kuzikata na baadaye kuandaa wakulima wenye kusiamevu wapate miche na mazao mengi ya biashara.

Nafaka za aina mbalimbali zinauzwa sokoni ikiwemo: ulezi, maharage, mtama, mbegu za maboga. Zote Kwa ajili ya watumiaji wanaokuja kununua rejareja kwa ajili ya familia zao.

Nafaka mbalimbali za vyakula vinauzwa, ikiwa ni pamoja na mtama, ulezi, uwele; ambavyo kikawaida vinatumika kusagia lishe ya watoto, kwa ajili ya kuwafanya wakue, na afya bora.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa ikiwa ni pamoja na maharage, karanga, mahindi, vyote kwa ajili ya wateja wa rejareja wanaoenda kuvitumia kwa ajili ya majumbani mwao.

Daraja la watembea kwa miguu, lililotengenezwa kwa kutumia matawi ya mti, limepita katikati ya msitu uliojaa uoto mbalimbali wa asili, ikiwemo miti midogomidogo pamoja na majani yanayotambaa.

Mboga za majani aina ya chainizi ambazo hushauriwa sana kutumika kwenye milo ya mchana na usiku au angalau mlo mmoja, tayari zimepandwa kwenye shamba ambalo linatumia maji peke yake zikiendelea kustawi vizuri.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo kisichotumia udongo, tayari mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa, zimesitawi vizuri zikikaribia wakati wake wa kukomaa, kuchumwa, na kwa ajili ya matumizi mbalimbali, hasa ya nyumbani.

Mimea mbalimbali imepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa kisichotumia udongo na tayari imekuwa ikiendelea kumea huku mboga za majani zikikaribia wakati wake wa kukomaa na kuvunwa kuingizwa sokoni, hasa kwa wateja wanaonunuana kwenda kutembeza mitaani.

Mabomba yanayotumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo tayari mboga za majani zimepandwa ndani yake zimestawi na kunawiri vizuri zikikaribia wakati wa kukomaa na kuvunwa kuingizwa sokoni.

Mimea aina ya giligilani, imepandwa kwa kutumia kilimo cha mashine zisizotumia udongo, tayari zimekoma kwajili ya matumizi ya majumbani na migahawani ili kuongeza kadhaa nzuri na harufu ya chakula.

Mboga za majani zimepandwa kwenye mashine ya kisasa isiyotumia udongo, tayari zinaendelea kukua na kustawi ili baadae zikomae, kuvunwa na kuingizwa sokoni na hata viwandani.

Mimea mbalimbali ikiwa ni pamoja na mboga za majani, na maua vyote vimepandwa kwenye mabomba yanayotumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, zimemea na kustawi vizuri zikielekea wakati wa kukomaa, kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa kinachotumia maji peke yake, tayari mboga za majani zimepandwa, zimemea, zimestawi vizuri ziki karibia wakati wa kukomaa na kuanza kuchumwa.

Mboga za majani zimendwa kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo zimestawi vizuri, zikiwa zinakaribia wakati wa kukomaa, ili zivunwe kwa matumizi ya nyumbani na kwenye migahawa.

Vifaa maalumu vinavyotumika kwenye kilimo kisichotumia udongo, tayari mimea imepandwa ndani yake, inaendelea kustawi vizuri ikiwa ni pamoja na maua, mboga za majani, zikielekea wakati ambao zitakomaa kuvunwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Mabomba yanayotumika kwenye kilimo cha kisasa peke yake bila kutumia udongo, tayari mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa, Zikiwa katika hatua yake ya kati kabla hazijakomaa, kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Baada ya parachichi kuvunwa shambani zimeingizwa kiwandani, huku wafanyakazi wakiendelea kuzipanga vizuri ili badae zika chakatwe na kusindikwa na kupatikana bidhaa tofauti tofauti, ikiwa ni pamoja na mafuta ya nywele, na ya mwilini.

Zizi lililojaa ng'ombe wengi wanaofugwa nyumbani, wenye rangi nzuri yenye madoadoa meupe na meusi, wenye afya bora wakiashiria malisho mazuri na mengi na virutubisho mbalimbali.

Kuku wengi wa kienyeji wanafugwa ndani ya banda wenye muonekano na ukubwa mzuri kuashiria malisho na virutubisho vingi wanavyovipata ili kuhakikisha wakati wa kuuzwa ukifika wanakidhi vigezo vya sokoni.

Kuku wengi wa kienyeji wapo ndani ya banda, huku wakiendelea kula vyakula ambavyo vimechanganywa na virutubisho mbalimbali kuwasaidia kukua na kupata mwonekano mkubwa unaotakiwa sokoni.

Moja ya zao la biashara aina ya vitunguu maji vikiendelea kunwa shambani, vimenawiri vikiashiria kutoka kwenye rutuba ya udongo wenye rutuba ya kutosha na umwagiliaji wa kisasa.

Moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo aina ya trekta ipo kwenye shamba kubwa ikiendelea kulima na baadae wakulima kuja kusawazisha, kupanda mbegu, kupata miche na baadae kuvuna mavuno mengi kwa ajili ya biashara.

Mkulima wa zao la biashara aina ya vitunguu maji, baada ya kuvuna kutoka shambani, sasa kwa makini anavichambua ili kupata vile vilivyo bora zaidi na kuvipeleka kiwandani, kuchakatwa, kusindikwa na baadaye zipatikane bidhaa tofautitofauti.

Zizi limejaa ng’ombe wengi wanaofugwa nyumbani, wenye rangi nzuri ya madoadoa meupe na meusi, huku wakiwa na afya nzuri, wamenenepa kwa ajili ya nyama ya viwandani ili baadae isindikwe na zipatikane bidhaa tofautitofauti.

Mboga za majani aina ya kabichi, zimelimwa kwenye shamba kubwa na tayari zinaendelea kumea na kustawi vizuri ili baadae zivunwe kupelekwa kiwandani kuchakatwa, ipatikane bidhaa itakayouzwa mpaka masoko ya kimataifa.

Mboga nyingi za majani zimepandwa shambani, kutokana na udongo wenye rutuba na umwagiliaji mzuri zimestawi kwa wingi, zikikaribia wakati wa kukomaa, kuvunwa na kuingizwa kiwandani kuchakatwa, ili baadae zipatikane bidhaa tofautitofauti.

Nyanya zimelimwa kwenye shamba kubwa zikiwa zimetoa matunda madogomadogo, ambayo hayajastawi sana yakiashiria upungufu wa umwagiliaji na udongo usiokuwa na rutuba ya kutosha.

Ng'ombe wengi wanaofugwa wamejaa ndani ya banda, huku wakiwa na rangi nzuri ya madoadoa meupe na meusi, afya bora, ukuaji mzuri; wakielekea majira ya kupelekwa buchani na nyama yake kutumika majumbani, mahotelini, na hata kuchakatwa viwandani ili ipatikane bidhaa kama vile ya soseji.

Wanawake wakulima wakiwa shambani ambapo wamepanda maharage juu ya matuta wakiendelea kuyapalilia ili kuondoa majani yasiyasonge, hatimaye kutoa mazao mengi na kuyapeleka kiwandani kuchakatwa ili zipatikane bidhaa tofauti tofauti.

Mboga za majani zimepandwa kwenye shamba kubwa zikiendelea kumwagiliwa ziweze kukomaa na kuvunwa

Zao la biashara aina ya mahindi baada ya kuvunwa toka shambani, wakulima wameyaanika yaendelee kukauka vizuri, ili kuyaingiza kiwandani kuchakatwa, na baadae ipatikane bidhaa itakayotumika, majumbani na hata kwenye hoteli.

Nyanya zimelimwa shambani zimeanza kuivaa huku zikiwa zinaendelea kumea vizuri na baadae mkulima kuzivuna na kuzipeleka kiwandani ziweze kuchakatwa, kusindikwa na ipatikane bidhaa ambayo itauzwa mpaka kwenye masoko ya kimataifa.

Migomba mingi imepandwa shambani, tayari imezaa ndizi kubwa nzuri zilizonawiri, mkulima anasubiria ziweze kukomaa baadae kuvunwa kuzipeleka kiwandani kuchakata ili ipatikane bidhaa itakayouzwa hadi kwenye masoko ya kimataifa.

Zizi kubwa limejaa ng’ombe wenye rangi na muonekano mzuri wa madoadoa meupe na meusi, wakiwa na hali ya afya iliyonjema kuashiria kupata malisho na virutubisho vizuri.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ukiendelea kwenye shamba kubwa, lililopandwa maharage ambayo yamestawi vizuri kwenye kipindi hiki yanapoelekea kuchanua maua na baadae kupatikana mazao mengi.

Mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa shambani, huku mabomba yanayotumika kwenye mfumo wa kisasa wa umwagiliaji yakiwa yamewekwa ardhini tayari, kuhakikisha zinastawi na kupata mazao mengi.

Bomba linatumika kwenye mfumo wa kisasa wa umwagiliaji likiendelea kuachilia maji kwenye mahindi ambayo yanamea na kustawi vizuri yakikaribia majira yakuchanua maua na baadae kutoa mazao.

Mabomba yanayotumika katika mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, yamelazwa kwenye bustani ambayo imepandwa mboga za majani aina ya chainizi, ili kuhakikisha zinastawi vizuri na baadae yapatikane mavuno ya kutosha.

Mabomba maalumu yanayotumika kwenye mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, yamefungwa tayari kwenye shamba ambalo mimea imepandwa juu ya matuta kuhakikisha inastawi vizuri na hatimaye kupatikana mazao mengi kwa ajili ya biashara.

Mabomba maalumu yanayotumika katika mfumo wa umwagiliaji wa kisasa yamewekwa kwenye ardhi tayari, ambayo mbegu zimesiwa ndani yake kuhakikisha zinapata unyevu wa kutosha ili ziweze kumea na kutoa miche yenye ubora unaotakiwa.

Maharage mengi yamepandwa shambani, ambapo mabomba yanayotumika kwenye umwagiliaji wa mfumo wa kisasa yamewekwa chini, yakiendelea kuhakikisha yanakua na kustawi vizuri. Ili baadae yapatikane mazao mengi ya biashara.

Mabomba maalumu yanayotumika katika mfumo wa umwagiliaji wa kisasa yakiwa katikati ya shamba lililopandwa mahindi, kuendelea kuyafanya yanawiri na kustawi vizuri yakiwa katika hatua zake za mwanzo kabisa kabla ya kuanza kuchanua maua.

Mboga za majani zimepandwa shamabani huku zikiendelea kumwagiliwa kwa kutumia mfumo wa kisasa na baadae zikikomaa matunda yake aina ya maboga yataendelea kutumika hasa kwa watoto ilikuwapatia lishe bora.

Mfereji mdogo wenye maji taka yanayotiririka, umepita katikati ya ardhi iliyo tambarare isiyokuwa na vilima, huku uoto wa asili mbalimbali ukipendezesha mandhari yakiwa ni pamoja na maua mazuri ya pembeni.

Mfereji wa maji taka umepita katikati ya ardhi iliyo tambarare, uliozingira na maua, majani na miti midogomidogo, iliyo na kijani kibichi na kufanya mandhari kuwa nzuri na ya kuvutia.

Ardhi iliyotambarare ambayo ina nyasi zilizokauka na miti michache, ikionyesha upungufu mkubwa wa mvua, pamoja na makazi ya watu yaliyo mbali na mahali hapa.

Ardhi iliyo tambarare, iliyojaa na kusheheni uoto wa asili, ikiwa ni pamoja na maua mengi, majani, na miti tofautitofauti. Huku mto wenye maji yanayotiririka ukipita katikati, kuelekea maeneo mbalimbali ya bondeni.

Barabara ya vumbi imepita katikati ya msitu uliojaa uoto mbalimbali wa asili, kama vile majani yanayo tambaa, miti pamoja na maua tofauti tofauti kuyafanya mazingira kua na mvuto wa kutosha.

Ardhi iliyo tambarale isiyo na majani ikiwa na miti michache, kuashiria ukosefu wa mvua kwa muda mrefu huku mlimwa ukiwa umesimama mbele yake na kuyafanya mazingira yawe yana mvuto wa kawaida.

Wanaume wanaofanya kazi ya kurina asali, wakiwa wamevalia mavazi yao na vifaa maalumu, vinavyowasaidia kuwakinga na madhara hasa yanayotokana na kung'atwa na nyuki.

Wanaume wanaorina asali wapo wanaendelea na kazi yao, huku wamevalia mavazi na vifaa maalumu, vinavuwasaidia kujikinga na madhara mbalimbali hasa yanayotokana na kung'atwa na nyuki .

Kuku wa kienyeji wamejaa ndani ya banda, wengi wao wakiwa na rangi nzuri ya nyekundu, wanaendelea kula chakula kilichojaa madini mengi tofauti tofauti, yanayo wawezesha kukua na kufikia ubora unaohitajika sokoni.

Kuku wa kienyeji wamejaa ndani ya banda, wengi wakiwa na rangi nzuri ya nyekundu, wanaendelea kula chakula kilichochanganywa na madini tofauti tofauti ili waweze kukua na kufikia ukubwa unaohitajika sokoni.

Kuku wa kienyeji wametoka nje ya banda kwenye mazingira ya bustani wakiendelea kula nyasi na majani tofautitofauti yanayowapatia virutubisho vya kutosha ili kutaga mayai mazuri yaliyo bora hasa kwa ajili ya kutotoa vifaranga.

Ndege wanaofugwa nyumbani aina ya kanga, wakiwa kwenye mazingira ya nje, wakiendelea kula nyasi tofautitofauti zinazowapatia virutubisho vya kutosha ili kutaga mayai makubwa na yanayohitajika kwa ajili ya kutotoa.

Kuku wengi wanaofugwa nyumbani wamejaa ndani ya banda, huku madaktari wawili wamifugo wakiwa katikati wakiwapa dawa na virutubisho ili kuwakinga mbali na magonjwa mbalimbali

Katika duka linaloshughulika na pembejeo za kilimo kijijini, tayari bidhaa zimeshushwa zikiwemo mbegu za nyanya, ili kuwasaidia wakulima wasitembee umbali mrefu kwenda kuzifuata mjini.

Kifungashio chenye maandishi yanayoelezea ndani zipo mbegu za nyanya tayari kwa wakulima kununua kwenda kuzisia, na baadae kupata miche watakayo ihamishia kwenye mashamba makubwa wanayo yatumia kwa ajili ya mazao ya biashara.

Nafaka mbalimbali zinauzwa sokoni ikiwa ni pamoja na maharage, mahindi, ulezi, mtama, huku baadhi zikinunuliwa na wakulima kwenda kuzichambua na kupata mbegu za kupanda mashambani mwao.

Mbegu za mimea mbalimbali zinauzwa dukani ikiwa ni pamoja na zile za mboga za majani kwa ajili ya wanunuzi wa mashamba, makubwa hata wale wa bustani za nyumbani.

Nafaka mbalimbali zinauzwa sokoni kama vile; maharage , mahindi na vyote kwa ajili ya wateja wa rejareja hasa wale ambao wanakwenda kuchambua na kupata mbegu kwa ajili ya mazao yao ya biashara.

Kifungashio cha plastiki kinachoonyesha ndani yake zipo mbegu za mboga za majani aina ya figiri tayari kuwauzia wakulima hasa wale wanaolima bustani za nyumbani kupanda na baadae kupata mazao yanayokidhi familia zao.

Mahindi yamelimwa kwenye shamba kubwa yakiwa kwenye hatua zake za mwanzoni kabisa, huku mkulima akiwatayari amepalilia ilikuyaondoa majani yasisongesonge na kuyafanya yasiweze kuzaa mazao mengi ya biashara.

Mimea inayotokana na mbegu mbalimbali zilizopandwa kwenye vitalu, kama vile: maua, miti, mboga za majani, zikiendelea kumea na kustawi vizuri, hatimaye miche ifikie kiwango cha kuvunwa na kuhamishiwa kwenye mashamba makubwa.

Mbegu za mimea mbalimbali zinauzwa ndani ya duka la pembejeo kilimo, ikiwa ni pamoja na maua, mboga za majani, tayari kwa wakulima wanaokwenda kupanda kwenye mashamba yao makubwa na hata majumbani.

Mbegu za mboga za majani aina ya figiri zilzopandwa shambani na sasa miche imemea, ikiwa kwenye hatua zake za mwanzoni, zikiendelea kumwagiliwa, ili baadaye zikomae, kuvunwa kupelekwa sokoni hasa kuuzia wajasiriamal wadogowadogo ambao wanazitembeza mitaani kwao.

Mbegu za mimea mbalimbali zinauzwa, zikiwa na maelekezo yakutosha ya namna ya kuzisia, umwagiliaji ili baadae kupatikana miche iliyo bora kwa ajili ya kuwauzia wakulima.

Kifungashio kilichotengenezwa kwa plastiki ambacho ndani yake zipombegu za mboga za majani na kabichi, tayari kwa wakulima kuzinunua, kwenda kusia na baadae kupata miche watakayohamishia kwenye mashamba makubwa.

Mnyama anayefugwa nyumbani aina ya mbwa akiwa ameletwa kwa daktari wa mifugo amemweka juu ya meza akiendelea kumchunguza ili baadae agundue tatizo lake na kumpatia matibabu.

Mbwa wakufugwa akiwa nje ya banda lake baada ya malindo ya usiku kucha nasasa anapumzika, kujiandaa kufungiliwa usiku kuendelea tena na kazi yake ya ulinzi.

Madaktari wawili mwanamke na mwanaume wa wanyama wanaofugwa nyumbani wamemsimamisha mbwa juu ya meza, huku mmoja akimkagua kwa umakini na mwingine akiendelea kuyaandika maelekezo ili baadae kugundua tatizo lake na kumpatia matibabu.

Mnyama aina ya twiga akiwa eneo la mbuga za wanyama, mwenye rangi yake nzuri na ya kupendeza ya mabaka mabaka, Huku eneo likiwa limepambwa na miti mingi, kufanya mandhari iendelee kuvutia zaidi.

Mnyamapori aina ya tumbili, akiwa amejificha pembezoni mwa shamba lililolimwa ndizi, akisubiria wakati sahihi aweze kuingia na kuiba zile ambazo zimeiva tayari.

Wanyama pori aina ya nyumbu wakiwa katikati ya maji yenye kina cha kati wakivuka na kuelekea upande wa pili katika harakati za kutafuta malisho yaliyobora.